Gari la kisasa linaloegeshwa mbele ya mlango ambao ni wa kioo umeandikwa service . Gari hili linaonekana kuwa ni jipya na la kisasa. Gari hili ni jeupe pepepe. Madirisha yao ni meusi.

Picha la duka ambalo limefungwa. Nje kuna mpesa ambayo imesimama hapo. Nje kuna uchafu na matawi yaliyo hapo mbele kwenye duka hilo na kuna bilibodi nyekundu ambayo ni ya soda ya cocacola.

Gari lililoegeshwa katika kituo cha mafuta. Nyuma yake kuna magari mengine madogo madogo. Gari hilo lina magurudumu meusi, dirisha nyeusi na mbele kuna bango la Kenya ambalo limeandikwa KDC. Gari hii ni ya Toyota. Juu yake kuna taa ambayo imemulika. Kando ya taa hiyo kuna vibango vya Safaricom linaloonyesha kuwa ni maduka yamo hapo.

Noti ya shilingi elfu moja ambayo ina mchongo wa mzee Jomo Kenyatta mbele. Limeandikwa kwenye benki kuu la Kenya na gavana Patrick Njoroge. Mbele kuna jumba la Kenya la KICC.

Mtu anaonekana kutumia simu ya kisasa. Kwenye skrini ya simu hiyo, kuna orodha ambayo mtu huyo anaamua kuchagua. Kando yake kuna rangi ya kimanjano, na mtu ambaye ameshika noti ya mia mbili ya Kenya.

Gari la manjano linaloegeshwa nje ya nyumba. Gari hili linaonekana kuwa na milango minne, miguu minne, nyuma kuna usajili wa KDK kwenye pleti ya kimanjano. Gari hili ni kubwa.

Poster ya bodaboda inaonyesha kuwa bima ya bodaboda inayosimamia wanabodaboda kuanzia third party ambao wanatoa elfu tatu comprehesive ambao wanatoa elfu sita. Piga simu kwa sasa kwa namba 0707719411.

Duka la maziwa ambalo linaonekana kuwa na jukuu kwenye kulia. Kwenye kushoto kuna michoro ya yogati, mayai na mkate. Duka hili linaonekana kuwa ni la samawati ambalo linaongoja wahuduma waje.

Duka la maziwa lililoandikwa Yustina Milk juu ya mlango. Mlango huo ni wa samawati. Nje ya nyumba hilo kuna jiko la makaa ambalo juu kuna sufuria. Kando yake kuna vibuyu na kwenye kushoto kuna picha ambayo imechorwa ng'ombe wa mweusi na mweupe.